Kambi ya huduma, maafisa wao wanawapatia wananchi usaidizi. Wamevaa vitambulisho vyao pamoja na barakoa usoni.

Hivi ni viti vya mapumziko. Vimezungukwa na miti ya minazi. Vinapatikana kwenye ufuo wa bahari. Watalii wanatumia sana.

Hili jengo linatoa huduma za posta. Linapatikana jijini. Njee kuna magari aina ya tuktuk ambayo inasafirisha abiria.

Kivukio cha feri. Watu wengi wanakitumia inawapeleka upande mwingine. Hutumika kila siku na hujaa kila saa.

Hili ni tingatinga, ni la ujenzi wa barabara. Lipo juu kwenye trela ambalo linatumika kulisafirisha.